Hapa ni katika kiwanda cha kudhibiti na kusambaza umeme. Kiwanda hiki kina mitambo mbalimbali ambayo inatumika katika kudhibiti stima. Kuna mirija kubwa kubwa ambayo imeunganishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kuna mtu ambaye amevalia kofia na anatembea akielekea upande mmoja.

Kuna miti miwili mirefu ambayo imeunganishwa na nyaya nyingi za umeme. Nyaya hizi mara nyingi hutumika kusafirisha umeme kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Katikati ya miti hii kuna chombo maalum ambacho hutumika kudhibiti umeme.

Hapa ni katika kiwanda cha kudhibiti stima. Katika sehemu hii kuna watu ambao wamesimama huku wakiashiriwa sehemu moja na mmoja wao. Mara nyingi sehemu hizi huwa zina nyaya ambazo zina viwango vikubwa vya umeme. Umeme huu husafirishwa kutoka sehemu hizi kuelekea sehemu mbalimbali kama vile nyumbani, pia hospitali na kwingineko.

Kuna mirija mikubwa ambayo imeunganishwa. Mirija hii ni nono zaidi. Hapa ni kiwandani. Kiwanda hiki mara nyingi hutumika ilu kudhibiti na kusambaza umeme kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Kuna nyaya za umeme ambazo zimeegeshwa kando ya poli ya stima. Nyaya hizi zina chombo ambapo zimeunganishwa. Mara nyingi nyaya hizi hutumika kusafirisha stima kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Chombo hiki mara nyingi hutumika katika hali ya kudhibiti stima.

Kuna vyuma virefu ambavyo vimeunganishwa kwa pamoja. Vyuma hivi vimeshikilia nyaya ambazo hutumika kusafirisha umeme kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Mara nyingine vyuma hivi huwa na mitambo ambayo hudhibiti stima.

Kuna vyuma virefu ambavyo vimeunganishwa. Vyuma hivi vina nyaya za umeme ambavyo vimeishikilia. Nyaya hizi mara nyingi hutumika kusafirisha umeme kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Hapa ni katika kituo cha kudhibiti na kusambaza umeme. Nyaya zimo ambazo zimeunganishwa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Hizi ni nyaya ambazo husafirisha stima kutoka pande tofauti, hata manyumbani pamoja na hospitali.

Kuna wahudumu wa kampuni ya kusambaza umeme. Wahudumu hawa wanashughulikia nyaya za umeme ambazo huwa mara nyingi zinawekwa katika miti au poli za stima.

Hapa ni katika kiwanda cha kudhibiti na kusambaza stima kiwanda hiki kina misingi dhabiti na tofauti ambayo imeundwa kuhakikisha kwamba stima hii inasafirishwa na kupelekwa kwa sehemu mbali mbali kama vile manyumbani pamoja na vyumba vingine ambavyo vinaweza kuitaji stima hii kama vile hospitali.

Hapa ni kwenye kiwanda cha kidhibiti na kusafirisha umeme, kiwanda hiki mara nyingi huwa katika sehemu ambazo hazina mazingira ambayo yana miti mirefu au hata pia majumba marefu. Nyaya hizi za stima huwa zinasafirisha stima kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Kuna mti mrefu ambao uko katika sehemu kubwa iliyo na nyasi. Mti huu mara nyingi huwa ni aina ya miti ya kiasili. Miti hii mara nyingi hupatikana katika sehemu ambazo zinakiangazi kwa muda mwingi au pia sehemu ambazo huwa zinapata kiasi kidogo cha mvua.

Hii ni sehemu ambayo vitu vimebomolewa, kuna watu ambao wanabeba mabati kutoka sehemu hii kuelekea sehemu nyingine. Pia kuna mbao ambazo ziko katika sehemu ya chini. Mbao hizi mara nyingi hutumika katika ujenzi wa nyumba tofauti.

Huyu ni myamapori, mnyama huyu anajulikana kwa pembe zake na mwendo wake wa kasi anapokimbizwa mara nyingi na simba au wanyama wengine ambao uwatumia kama chakula. Mara nyingi mnyama huyu huwa ni kivutio kwa watalii.

Huyu ni mnyama pori. Mnyama huyu mara nyingi huwa nikivutio kwa watalii. Mnyama huyu pia akiwa amekomaa huwa ni chakula au kitoweo kwa wanyama pori wengine kama vile simba ambao huwakimbiza ili kupata mlo.

Kuna taka ambazo ziko kwa wingi katika sehemu moja. Taka hizi mara nyingi ni za plastiki ambazo hutokana na karatasi au vitu tofautitofauti. Mara nyingi taka husababisha uchafuzi mkubwa kwenye mazingira kwenye udongo na hata pia harufu ambayo iko katika sehemu hizi.

Hii ni sehemu ambayo taka hukaguliwa. Kuna pipa ambalo lina taka zilizowekwa ndani. Taka hizi ni za aina tofauti kama vile plastiki na nyinginezo. Baadhi ya sehemu hizi huwa ni sehemu ambazo hutumika ili kudhibiti uchafuzi wa mazingira.

Kuna sehemu ambayo ina maji kwa wingi. Kando ya sehemu hii kuna misingi ambayo imewekwa ili kuwa vizuizi kwa watu wanaokaribia sehemu hii. Pia kuna miti ya aina tofauti ambayo imepandwa ili kurembesha mazingira.

Kuna karatasi ambazo zimewekwa katika sehemu moja. Baadhi ya karatasi hizi ni ya rangi ya nyeupe. Karatasi hizi ni mojawapo ya vitu ambavyo husababisha uchafuzi wa mazingira. Karatasi hizi pia mara nyingi huchangia katika uharibifu wa udongo.

Kuna mnyama wa pori anayetembea kenye udongo. Mnyama huyu mara nyingi huwa nikivutio cha watalii. Mnyama huyo anajulikana kama kobe na hutambulika kwa sifa yake ya kusonga au kutembea kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa utaratibu.

Kuna twiga ambaye amesimama akiangalia sehemu moja. Twiga huyu amesimama katika sehemu iliyo na mimea hasaa majani madogo ambayo yana rangi ya kawaida. Twiga huyu mara nyingi huwa ni kivutio kwa watalii.

Kuna sehemu ambayo imewekewa misingi dhabiti kuhakikisha kwamba kuna sehemu maaluma mabpo watu wanapita. Kando ya sehemu hii, kuna misingi amabyo imeundwa kwa mawe na simiti amabyo ina mirija upande mmoja. Mirija hii inawezakuwa inatumika ili kusafirisha uchafu au hata pia maji kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Hapa ni katika sehemu ambayo hutupwa taka. Kuna mvulana ambaye ameinama huku akiingiza taka kwenye pipa au gunia maalum. Kuna mwanaume mwingine ambaye ameketi na mmoja ambaye amesimama huku akiangalia upande mwingine.

Kuna misingi mirefu dhabiti ambayo imeundwa katika sehemu moja. Misingi hii inashikilia barabara ambayo mara nyingi hutumika katika usafiri wa reli au gari moshi. Chini ya misingi hii, kuna sehemu ambayo ina mimea, mara nyingi hizi ni harakati za kukuza mazingira.

Kuna watu ambao wanapanda miti. Watu hawa wamevalia glovu kwenye mikono yao. Kupanda miti ni mojawapo ya mbinu za kuhakikisha kwamba mazingira inatunzwa vyema. Mara nyingi, hatua hizi huchangiwa na serikali ambayo hutoa rasilimali pamoja na watu ambao huenda kufanya kazi hizo.

Kuna mitungi ya maji ambayo ina rangi tofauti. Mbele ya mitungi hii kuna besheni pamoja na wanawake ambao wameinama huku wakiosha au kuchota maji kwenye mto huo. Maji hayo ni machafu na yana rangi ya maji isiyo ya kawaida.

Kuna watu ambao wamebeba miti iliyo kwenye karatasi ndogo ndogo. Miti hii ni ile ambayo inaenda kupandwa kwenye udongo. Kupanda miti ni mojawapo ya njia za kukuza mazingira. Mazingira mara nyingi huwa na changamoto tofauti kama vile kukata miti.

Hawa ni wanyamapori. Wanyama hawa mara nyingi huwa ni kivutio kwa watalii. Wanyama hawa pia wanajulikana kwa mwendo wao wa kasi hasa wanapokimbizwa na wanyama wengine kama vile simba ambao huwatumia kama kitoweo.

Hapa ni katika mojawapo ya sehemu ambazo watu wa maisha ya chini huishi. Sehemu hii ina manyumba mengi ambayo yamejengwa kwa mabati. Kando ya manyumba haya ambayo yamejaa katika sehemu moja, kuna maji machafu ambayo yana mkondo wake.

Kuna mtu ambaye anakunywa maji iliyo ndani ya karatasi. Karatasi hii mara nyingi ni mojawapo ya vitu ambavyo husababisha uchafuzi wa mazingira. Mara nyingi watu huyatumia karatasi hizi ili kubebea au kufungia vitu tofautitofauti.

Kuna watu ambao wamevalia nguo za kitamaduni huku wakisakata densi. Kuna wanafunzi ambao wameketi huku wakiwatazama. Mara nyingi watu hawa hutumika katika shughuli za kuanda mikutano na kuhamasisha watu kuhusu vitu tofauti kama vile harakati za kutunza mazingira.

Kuna sehemu kubwa ambayo ina maji yaliyosimama. Sehemu hii imezingirwa na upande mwingine ambao una nyasi na udongo kwa kiasi kidogo. Hapa panaonekana kuwa ni kando ya jiji ambako kuna barabara upande mwingine.

Hii ni sehemu ambayo iko kando ya ziwa au kando ya sehemu kubwa, ambayo huwa ina maji. Sehemu hii ina michanga, na haina mimea hata kidogo, mara nyingi sababu za sehemu hizi kukusa mimea ni ile hali ya chumvi kwa wingi iloko kwenye udongo huo.

Kuna vijana ambao wamevalia barakoa na vitu tofautitofauti pamoja glovu. Vijana hawa wanahusika katika shughuli za kusafisha mazingira. Kusafisha mazingira kwa kuokota uchafu ni mojawapo ya njia za kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa.

Hii ni sehemu moja ambayo ni kivutio kwa watalii. Sehemu hii mara nyingi huwa na mimea amabyo mimea huku ikizingira mawe makubwa. Katikati ya mawe haya kuna maji ambapo inateremeka kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Hii ni mojawapo ya kivutio cha watalii katika sehemu ya Ololuwa Nature Trail. Sehemu hii ina mawe pamoja na mimea ambayo imezingira mawe hiyo. Kuna maji ambayo yanateremka kutoka sehemu ya juu kuelekea upande wa chini.

Maji mengi yamekusanyika katika sehemu moja. Maji haya yamo kando ya miti ambayo imemea na kunawiri. Kando ya maji haya kuna nyasi ambayo pia ni ya rangi ya majani inayoonyesha kwamba imenawiri vizuri. Sehemu hii huweza kuwa kando ya jiji kubwa.

Hapa ni jangwani. Katika jangwa hili kuna miti pamoja na mimea ya aina mbali mbali. Mara nyingi miti hii huwa ni makao kwa wanyama pori, na pia huweza kua ni kivutio kwa watalii.

Kuna ndege ambao wamesimama. Ndege hawa wamesimama juu ya mawe na wanafanana na wenye rangi moja. Kando ya mawe haya kuna nyasi pamoja na mimea tofauti tofauti.

Huu ni msingi dhabiti ambao umeundwa ili kuzuia mafuriko ama pia kuhifadhi maji. Msingi huu huweza kuundwa katika sehemu amazo hupokea mafuriko wakati wa mvua nyingi ama pia kwa zile sehemu ambazo mimea huweza kupandwa wakati wa kiangazi.

Hii ni sehemu mojawapo katika jiji la Nairobi. Hapa ni katika chumba cha KICC. Ghorofa hii mara nyingi hutumika katika mikutano ya nchi mbalimbali. Mbele ya ghorofa hii kuna majumba mengine pamoja na bendera ambazo zimesimamisha kupitia vyumba mbalimbali.

Kuna maji ambayo yamekusanyika kando ya kiwanda. Maji haya yana taka na yenye rangi isiyo ya kawaida. Mara nyingi, huu ni uchafuzi unaotokana na vitu vinayotoka kwenye viwanda. Uchafuzi huu wa maji unaweza kusababisha ugonjwa kwenye mazingira na hata wale wanyama wanaoishi ndani ya maji.

Haya ni mazingira tofauti ambayo yanaashiria vipengele tofauti vya kulinda na kutunza mazingira. Kuna mazingira yake ambayo yana miti na nyasi ambayo imenawiri na yale ambayo haina. Pia kuna mazingira yale ambayo yana maji safi na yale ambayo yana maji safi. Aidha, kuna pale ambapo nyasi imenawiri na pale ambapo imekauka.

Kuna mkokoteni ambao unasukumwa kuelekea upande mmoja, mkokoteni huo umebeba magunia ambayo yana taka, hii ni njia mojawapo ya kuhakikisha kuwa mazingira yanatunzwa kwa kuhakikisha kuwa taka zinachomwa au zinashughulikiwa jinsi inavyopaswa.

Mtu amembeba mnyama wa pori. Mnyama huyu mara nyingi huishi ndani ya maji. Mnyama huyu mara nyingi huwa ni mkali na mwenye kuweza kusababisha athari kubwa hata anapomuuma mtu husika. Mara nyingi wanyama hawa huwa ni kivutio kwa watalii.

Kuna taka ambazo zimesababisha machafuzi kwenye mazingira. Taka hizi ziko kando ya sehemu ambalo lina maji mengi. Kuna watu ambao wanashughulikia taka hizi na kuziondoa hata zile zilizo kwenye maji. Mara nyingi hizi ni mbinu za kuhakikisha kwamba mazingira yanahifadhiwa.

Majumba marefu yako katika sehemu tofauti, tofauti. Majumba haya mara nyingi huwa ni ofisi pamoja na majumba yanayoendeleza shughuli tofauti, tofauti, kama vile shughuli za kiafya. Sehemu hii huweza kuwa ni jiji au pia sehemu yoyote ile katika nchi.

Kuna watu wanaoendesha baiskeli kwenye barabara. Barabara hii iko Katikati ya mazingira ambayo yanaonekana kuwa na ukame. Mzingira haya ni kama pale kando ya milima ama sehemu ambazo huwa hazipokei mvua mara nyingi.

Kuna maji machafu ambayo yamekusanyika katika sehemu moja. Maji haya yana mimea ambayo iko juu yake katika sehemu hii. Pia, kuna miti ambayo imeota kando ya maji haya.

Ndege wako uwanjani. Ndege hawa wana shingo ndefu n miguu mirefu. Ndege hawa hutaga mayai ambayo wakati mwingine huuzwa kwa bei kali. Ndege hawa pia huwa ni kivutio kwa watalii.

Wanyama pori wako chini ya mti, hapa ni kwenye msitu. Wanyama hawa mara nyingi huwa kivutio kwa watalii. Wanyama hawa pia huwa ni mlo kwa wanyama wengine, kama vile simba, ambao huwakimbiza na kuwatumia kama chakula.

Twiga watatu wamesimama wakiangalia pande tofauti. Hapa ni katika msitu. Twiga hawa wanajulikana sana kutokana na urefu wao na rangi yao ambayo si ya wanyama wa kawaida. Mara nyingi huwa ni kivutio kwa watalii.

Kuna mtu ambaye anaumwagia mmea ulioko katika sehemu chafu mchangani maji. Sehemu hii inaonekana kuwa na taka nyingi na kuna mwingine ambaye amevalia glovu. Hii ni moja ya mbinu za kuhakikisha kuwa mazingira yanaendelea kuwa mazuri kwa kupanda miti.

Ujenzi unaendelea katika sehemu maalum. Sehemu hii inatumia vyombo kama vile kreni ambayo ni mbinu ya kisasa ya ujenzi kuhakikisha kwamba kazi ya fundi inarahisishwa. Kreni hizi hutumika kueka ama kusafirisha chuma pamoja na hata mchanga au pia simiti.

Kuna magari ambayo yanasafiri katika barabara kuelekea pande tofauti. Sehemu moja ya barabara imeinuliwa, huku barabara nyingine ikiwa haijainuliwa. Mara nyingi barabara hizi hutengenezwa ili kuzuia shuguli ambazo zinaeza sababisha usafiri kukwama.

Hapa ni sehemu moja katika barabara. Barabara hii ina magari ambayo yanaelekea sehemu tofauti. Kuna matatu ambayo imebeba abiria pamoja na basi ambalo linaelekea upande unaofuatana na huo, upande wa matatu hiyo.

Kuna basi ambazo zimeegezwa kando ya barabara. Basi hizi hutumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Basi hizi huwa na manamba pamoja na dereva. Kando ya basi hizi kuna mabango ambayo huonyesha bei pamoja na sehemu ambazo gari hizi huelekea.

Hapa ni kwenye barabara kuu. Barabara hizi mara nyingi hupatikana katika miji mikubwa. Kuna sehemu mbili ambapo magari yanapita. Sehemu zote zinaelekea maeneo tofauti. Aidha juu ya barabara hii kuna sehemu ambayo imetengwa ili kuwaruhusu watu na wapita njia kuvuka barabara hii.

Kuna basi ambalo limesimama. Mbele ya basi hili, kuna mwanamke mmoja, pamoja na mwanaume ambao wanatembea. Kando ya basi hili pia kuna, watu ambao wanaelekea sehemu moja. Hapa ni katika jiji. Kando ya barabara hii, kuna magari mengine ambayo pia yameegezwa.

Kuna bango ambalo limeandikwa Supermetro, nambari nne pamoja na majina ya sehemu tofauti tofauti. Hapa ni katika kituo cha kuabiri magari. Kuna watu ambao wanatembea wakielekea pande tofauti pamoja na basi ambazo zinaelekea sehemu tofauti.

Hapa ni barabarani katika barabara hii kuna magari ambayo yanasafiri kuelekea sehemu moja na mengine ambayo yanaelekea sehemu ingine. Baadhi ya magari haya ni basi ambayo yanasafirisha abiria. Kuna polisi pamoja na mwanume ambaye amesimama, mwanume huyu anampea polisi kitu, kinaweza kuwa ni hongo.

Hapa ni katika kituo cha kuabiri magari. Kuna mabasi ambayo yamesimamishwa huku yakiwa na mabango kwenye dirisha. Aidha kuna watu ambao wanatembea kuelekea sehemu tofauti tofauti. Pia kuna mhudumu ambaye amebeba bango ambalo limeandikwa nambari thelathini na nne.

Kuna magari ambayo yanaelekea sehemu tofauti katika barabara kuu. Hapa panaweza kuwa katika jiji. Kando ya magari haya pia, kuna watu ambao wanaendeleza shughuli zao za kibiashara. Baadhi ya watu hawa ni wasafiri ambao wanaabiri au kushuka kwenye magari.

Hapa ni katika kituo cha magari. Kuna wasafiri ambao wanaelekea pande tofauti pamoja na dereva na hata wahudumu wa vyombo hivi. Kuna gari moja ambalo lina bango lililoandikwa sehemu tofauti tofauti.

Kuna magari ambayo yanaelekea sehemu tofauti. Aidha, kuna alama za barabara pamoja na trafiki. Alama hizi zinaonyesha na kusimulia vitu tofauti kama vile mtu kuvuka barabara.

Kuna basi aina ya Metro ambayo inasafiri kuelekea upande mmoja. Basi hili limebeba abiria. Manamba wa basi hili ni mwanamke na amevalia shati nyekundu. Mara nyingi gari hizi hutumika kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Hapa ni kwenye kituo cha magari. Kuna basi ambalo limesimama. Mlango wa basi huu umefunguliwa. Kando ya basi hili kuna abiria ambao wanataka kupanda. Kuna mabango pia ambayo yameandikwa bei ya kuenda sehemu tofauti tofauti.

Hapa ni kwenye kituo cha kuabiri magari. Kituo hiki kina magari aina ya matatu ambayo imesimama na imewekewa magunia mengi pamoja na vitu vingine kwenye sehemu yake ya juu. Mara nyingi pia gari hizi huwa na bango ambazo huwaonyesha abiria sehemu ambayo gari hiyo inaenda.

Hapa ni kwenye kituo cha magari. Kituo hiki kina magari mengi ambayo yamesimama yakiangalia upande mmoja. Baadhi ya gari hizi ni basi ambazo zinatumika kusafirisha abiria. Pia kuna watu ambao wanatembea kuelekea sehemu tofauti.

Kuna matatu ambayo imepakiwa katika sehemu moja. Mlango wa matatu huu umefunguliwa. Kando ya matatu hii kuna mwanafunzi ambaye anatembea akiwa ameubeba mkoba. Pia kuna mtu ambaye anaelekea katika upande mwingine. Juu ya gari hilo kuna bango ambalo linaonyesha sehemu ambayo hiyo inaelekea.

Hapa ni katika kituo cha kuabiri magari, kuna mabasi pamoja na magari mengine ambayo yameegezwa. Magari hayo mengine ni kama vile matatu, kuna abiria ambao wanasafiri kuingia ndani ya magari pamoja na wale ambao wanatembea kwa miguu wakielekea shughuli zao. kuna mmoja anayeendesha pikipiki pamoja na mwingine ambaye ameshikilia mkokoteni.

Kuna basi ambalo limeegezwa katika sehemu moja. Sehemu hii mara nyingi huwa ni kituo cha kuabiri magari. Basi hii ina bango kwenye mlango ambayo inaonyesha sehemu ambapo basi hii inaelekea. Kuna watu ambao wanaelekea katika shughuli zao mbele ya basi hii.

Hapa ni katika jiji. Sehemu hii ina viombo tofauti vya usafiri kama vile mabasi, pikipiki na magari mengine. Basi hizi mara nyingi huwa ni za kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Pia kuna afisa ambao huakikisha kwamba usalama unaendelea vile inavyofaa.

Kuna basi ambalo linasarifi kuelekea sehemu moja. Basi hili limebeba abiria. Kando ya basi hili kuna watu ambao pia wanaelekea sehemu tofauti. Pia kuna bango ambalo limeandikwa 48.

Kuna watu ambao wanaelekea sehemu tofauti. Kando ya watu hawa kuna mabasi ambayo yameegezwa kwenye sehemu moja. Basi hizi hutumika kubeba abiria kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Kuna magari ambayo yanaelekea sehemu moja. Magari haya ni ya aina tofauti kama vile lori pamoja na magari ya usafiri wa kibinafsi. Hii ni katika sehemu moja ya barabara. Sehemu hii ina barabara pana ambayo pia ina vizuizi vya kufanya gari zisiweze kutoka na kuelekea upande usio wa barabara.

Hapa ni kwenye kituo cha kuabiri magari. Magari mengi yamesimama huku yakiangalia pande tofauti. Milango ya magari hayo pia imefunguliwa. Juu ya magari hayo mizigo imepakiwa. Wasafiri na watu wengine wanatembea huku wakielekea sehemu tofauti.

Basi ambalo liko wazi limesimama. Kando ya basi hilo, kuna abiria ambaye anajitayarisha kuingia kwenye basi hilo. Hapa pana weza kuwa katika kituo cha magari ambapo abiria hupanda na kushuka kutoka kwenye magari.

Huku ni kwenye kituo cha magari. Kituo hiki kina mabasi ambayo yameegezwa moja ikiwa iko tayari kuwapokea abiria. Basi ambalo liko tayari kuwapokea abiria lina mlango uliofunguliwa. Kuna manamba na madereva hapo kando ya mabasi.

Hapa ni kwenye kituo cha usafiri. Kituo hiki kina magari tofauti tofauti na kando ya kituo hiki kuna pia majumba yenye kazi tofauti kama vile benki ya NCBA. Mizigo imepakiwa kwenye magari na kuna wasafiri ambao wanaelekea pande tofauti.

Kuna magari ambayo yanasafiri kwenda pande tofauti. Magari haya ni kama vile mabasi pamoja na mengineyo. Kuna afisa wa usalama ambao pia wanatembea na mara nyingi afisa hawa kusaidia katika kupunguza visa vinavyotokea ambavyo vinaweza kuzuia usafiri na uchukuzi.

Magari aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara magari haya yana mizigo iliyopakiwa juu yao, kuna watu ama abiria ambao wanapanda kwenye gari na manamba ambao wamesimama kando ,hapa pana weza kuwa katika kituo cha magari.

Hivi ni vyombo vya usafiri ambavyo vimewabeba abiria. Abiria hawa wanaelekea sehemu tofauti. Mara nyingi vyombo hivi vya usafiri huwa na dereva ambaye huendesha magari na manamba anaichukua nauli ya usafiri.

Hili ni gari la abiria gari hili huwasafirisha abiria kutoka sehemu moja hadisehemu nyingine gari hili limeegezwa kwenye kituo cha magari kando ya gari hili kuna manaba aliyevalia nyekundu na amebeba bango mkononi.

Hii ni sehemu moja katika jiji la Nairobi. Sehemu hii mara nyingi huwa ni kituo cha magari na watu huweza kuyapanda wakielekea njia tofauti tofauti. Kuna bango ambalo limesimamishwa huku likionyesha bei ya kusafiri kuenda sehemu tofauti kama vile Juja na Thika.

Hii ni sehemu moja katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Hapa kuna mabasi ambayo yanaelekea upande mmoja. Pia abiria huweza kupanda au kuabiri basi ama wengine pia wakaweza kushuka hapa.

Hii ni barabara kuu. Barabara hii ina uwezo wa kuruhusu magari mengi kupita yakienda sehemu moja kwa wakati moja. Barabara hizi mara mingi huwa zimeundwa sehemu ambazo usafiri na uchukuzi ziko kwa wingi na huzuia ajali kutokea.

Mabasi yameegezwa katika sehemu moja. Mabasi haya mengine yamebeba abiria, na mengine yanatarajia kuwapokea abiria. Hapa ni katika kituo cha kuabiri magari. Kando ya kituo hiki kuna watu ambao wanasafiri kwa miguu kuelekea sehemu tofauti. Wengine wao wanaweza kua abiria, na wengine wenye kuelekea katika shughuli zao.

Hapa ni katika jiji au sehemu katika jiji. Sehemu hii ina barabara pamoja na mahali ambapo magari zimesimama kuwashusha na kuwachukua abiria, na kuwapeleka sehemu nyinginezo.

Hili ni gari linalosafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwenye barabara kuu. Barabara hii ina magari mengine ambayo pia yanasafirisha abiria na ina sehemu ya watembezi.

Kuna seng'enge inayozuia sehemu ilioko na barabara, au reli za gari ya moshi. Mara nyingi gari moshi huwa ni refu, na hubeba abiria wengi, kwa wakati mmoja. Gari moshi huwa ni mojawapo ya mbinu za usafiri.

Mabasi aina ya Isuzu yamesimama yakiangalia sehemu tofauti. Mara nyingi hapa huwa ni kwenye kituo cha mabasi. Magari haya yako tayari kuwapokea abiria. Kando ya magari haya kuna watu mbalimbali kama vile dereva, manamba na wale ambao wamebeba mabango ya kuonyesha sehemu ambayo gari hizo zinaenda.

Hizi ni ghorofa ambazo mara nyingi huwa ni miliki ya watu binafsi. Watu hawa hupeana ghorofa hizi ambazo zina majumba kwa wapangaji ambao hulipa kodi kila mwezi. Mara nyingi ghorofa hizi huwa ni faida kwa wale ambao wanaimiliki.

Kuna maji machafu ambayo yametengewa mkondo ili kuufwata. Maji haya mara nyingi huwa ni maji yanayotokana na uchafuzi wa mazingira hasaa taka ambazo huwa zinatupwa pamoja na mvua inaponyesha maji yakachanganyikana na udongo.

Hapa ni katika duka la kuuza maji. Duka hili lina chupa tofauti ambazo huwa zinawekewa maji. Mara nyingi duka hizi za kuuza maji huwa na mashine ambayo huweka maji kwenye chupa kulinagana na bei ambayo imelipiwa.

Kuna mirija mikubwa ambayo iko katika sehemu moja. Mirija hii mara nyingi hutumika katika kusafirisha viwango vikubwa vya maji kutoka sehemu moja adi sehemu nyingine. Mara nyingi mirija hii huunganishwa kwa vitu maalum, hata yanaweza kuwa yakwa ni misumari au plastiki maalum.

Hii ni barabara ambayo inaelekea sehemu moja hadi sehemu nyingine. Kando ya barabara hii, kuna sehemu ambayo ina maji. Pia kuna karatasi ambazo ziko katika sehemu hiyo iliyoko na maji. Mara nyingi kuna mitaro ambayo huchimbiwa kando ya barabara ili kuzuia mafuriko na pia kupea maji mkondo ambao unaweza kufuata.

Kuna mrija ambao umeunganishwa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Mrija huu umeingizwa ndani ya udongo, mara mingi mirija hii huingizwa ndani ya udongo kwa kuchimbiwa mitaro maalum amabayo hutumika kusafirisha maji kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine.

Kuna karatasi za rangi ya nyeusi ambazo zimeegezwa juu ya nyingine. Pia kuna nyingine ambayo iko katika sehemu moja karibu na mlango. Karatasi hizi mara nyingi hutumika ili kusanya taka na kisha zikasafirishwa kuelekea sehemu ambazo taka hizi zitakaguliwa na kisha zikatupwa. Hizi ni mojawapo ya njia za kuhakikisha kwamba uchafuzi wa mazingira unadhibitiwa.

Kuna sehemu moja kwenye udongo ambayo ina maji ambayo yamesimama. Sehemu hii inaweza kutokana na mrija wa maji kupasuka. Mara nyingi mirija ya maji hutumika kusambaza maji kutoka sehemu moja hadi sehemu ingine. Kwenye maji haya kuna karatasi ambazo mara nyingi husababisha uchafuzi wa mazingira.

Hii ni sehemu ya udongo. Katika sehemu hii kuna mirija ambayo imeunganishwa kuhakikisha kwamba maji inapita kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Mirija mara nyingi hutumika ili kuhakikisha kwamba maji yanaweza kusafirishwa na kuhakikisha kuwa watu wengi wanaweza kuyatumia.

Kuna mtaro ambao umepasuliwa katikati ya shamba. Mtaro huu una maji kidogo. Shamba hili linaonekana kua wakati mwingine hupata mafuriko, na ndio sababu mtaro huu ukatengenezwa kuhakikisha kwamba wakati wa mafuriko, maji yanaweza kupitia kando yake.

Tenki za maji zimewekwa juu ya misingi dhabiti ambayo imejengwa kando ya nyumba wanakoishi watu. Tenki hizi zimeinuiliwa na za rangi ya nyeusi. Misingi hii pia imejengwa kando ya nyumba na ni za simiti.

Hii ni tengi ya maji. Tengi hii inatumika kama hazina ya maji wakati wa mvua na kuhakikisha kwamba hata wakati wa kiangazi watu wanahusika hasa mashamba kuweza kupata maji na hata mimea ikanawiri.

Kuna taka nyingi kando ya maji. Taka hizi ni za aina tofauti na mara nyingi huwekwa hapo na watu. Taka hizi husababisha mchafuko wa maji na kuleta magonjwa tofauti kama vile kipindupindi au magonjwa mengine ambayo kuweza kuambukiza na kusababishia watu ugonjwa.

Hapa ni katika kiwanda cha maji. Kiwanda hiki mara nyingi hutumika katika kudhibiti maji na kuitibu kutokana na magonjwa mbalimbali na uchafuzi. Maji haya husafirishwa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine ambapo hutumika na watu tofauti kama vile familia na hospitali hata pia shule.

Maji yametengewa sehemu kando ya majumba na shamba. Maji haya ni machafu na wakati mwingine huweza kusababisha magonjwa kama vile kipindupindu. Maji haya mara nyingi huchafuliwa kutokana na taka ambazo watu hutupa.

Maji yamesanyika katika sehemu moja. Maji haya ni machafu na huweza kusababishwa na vitu kama vile mafuriko au pia taka. Juu ya maji haya kuna kifaa ambacho kinapitisha maji kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Kuna lori ambalo linaelekea upande mmoja. Lori hili limebeba taka ambazo ziko kwenye gunia na mapipa. Juu ya mapipa haya kuna watu ambao wameketi. Watu hawa mara nyingi ndio wenye kuegeza na kuondoa mapipa hayo ya taka.

Hapa ni katika duka la kuuza maji. Duka hili huwa na mashine ambayo hutumika katika kupima maji. Mashine hii hulipiwa kulingana na kiasi cha maji ambayo yamewekwa. Mara nyingi hii ni biashara inayofanywa na watu katika majiji.

Lori limesimama kando ya jumba kikubwa, Lori hili Lina magunia yaliyopakiwa ndani yake .Magunia haya yamebeba taka nyingi mara nyingi huenda kuyatupa ama kupelekwa sehemu ambazo zitaweka kukaguliwa vyema .